Vifungashio aina ya chupa zenye rangi tofauti tofauti zilizowekwa juu ya meza vikiwa vimechapishwa maandishi mbalimbali na picha, ikiashiria ni vifungashio vitumikavyo kwajili ya kuhifadhi dawa za miti shamba.